Madawa maalumu kwaajili ya paka na mbwa. Yanaongeza afya nzuri na muonekano wa kienyeji. Vidonge hivi katika kila mfuko, vinapatikana vipande thelathini. Imechanganywa na jibini pamoja na gurungo.

Zao la biashara linalojulikana kama viazi vitamu, likivunwa katika eneo la shamba na wakulima watatu wenye jinsia zote mbili, wakike kwa wakiume; kisha kuzihifadhi katika matenga mazuri makubwa ili kusaidia katika ubebaji

Mashine ya mkulima ya kisasa maalumu kwa ajili ya kilimo cha mazao. Inayochimbua ardhi yenye udongo ulio na rotuba. Kwenye shamba lililozungushiwa ndani ya uzio, kwa ajili ya kuitayarisha ili kuanza kilimo cha mazao mbalimbali.

Mkulima wa vitunguu anachota vitunguu kwaajili ya kuvipakia katika magunia, ili kwenda kuuza vitunguu vyenye afya, vitunguu vilivyoshiba, vitunguu ambavyo vinaonekana vina maji mengi kwaajili ya matumizi ya binadamu wa kawaida.

Wakulima wakifanya kazi za uvunaji katika shamba la kitivo kwa ajili ya kuvuna mpunga. Kwa kutumia kiari nafaka cha kisasa, kilichoonekana kwa rangi ya kijani pamoja na rangi ya njano, chenye maandishi ya rangi ya njano yanayosomea kama "NS-929", ili kusaidia katika uvunaji uweze kuwa rahisi.

Kilimo cha kuku wazuri majogoo kwa mitetea, waliojaa katika banda la kuku, wanaokula chakula kizuri chenye nguvu na maji mazuri yenye nguvu na rangi nzuri, pamoja na madawa. Kuku wenye muonekano ulioshiba na muonekano sahihi kwa mteja.

Eneo la msitu; lililo na vilima vya kuvutia vilivyorembwa na anga kubwa la bluu, pamoja na miti mingi mizuri, ikiwemo mti mmoja mkubwa uliojaa viota vya ndege, pamoja na barabara ya udongo ya njia panda.

Boksi nne zenye vyupa vingi vya kuhifadhia mbegu za nyanya kwa ajili ya kilimo cha nyanya, zilizoandikwa katika maandishi ya kijani pamoja na meupe, ili kuongeza mvuto wa chupa hizo. chupa hizo ni nyingi sana, kwa ajili ya kujitosheleza katika kilimo.